Kundi la watu wazima, linalojumuisha wanume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza utendaji kazi wa vifaa mbalimbali. Jambo ambalo linatarajiwa kuwaimarisha na kuwakuza kimaarifa ya matumizi ya vifaa hivyo, ili kuweza kujikwamua kiuchumi na kutatatua changamoto zitakazowakumba kwenye jamii zao.

Mkusanyiko la kundi la watu wazima linalojumuisha wanawake na wanaume wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti yote katika maarifa anayowapatia mwalimu huyo.

Wanawake watu wazima waliovalia mavazi ya asili wakiendelea kujifunza njia mbalimbali za sanaa na ubunifu, jambo ambayo itawezesha wanawake hao watakapo hitimu masomo yao hayo kuweza kujiajili na kuendesha shughuli zao za kimaisha.

Wanawake watu wazima walioamua kujirudisha darasani ili kuweza kusoma na kuyadhibiti mambo ambayo yatakayo wawezesha kuweza kujisogeza na kujikwamua kitaaluma, wameamua kushirikiana katika kuchangia maarifa ili waweze kusonga mbele.

Mkusanyiko watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi na umakini mkubwa. Wakijumuika na mwalimu wao ili kuhakikisha wanajipatia maarifa utakaowawezesha kusonga mbele katika zoezi hili la kitaaluma.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima linjumuisha wanaume na wanawake wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Ili kuendelea kumsikiliza mwalimu wao atakayewapatia maarifa mbalimbali, atakayewezesha kutatua changamoto zinazowasibu katika maisha yao ya kila siku.

Mkusanyiko wa kundi kubwa la watu wazima, linalojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamekusanyika eneo zuri kwa utulivu mkubwa na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanadhibiti katika mambo mbalimbali yanayotarajiwa kufundishwa katika semina hii inayoendelea hapo.

Mkusanyiko cha watu wazima wakiendelea kujifunza namna ya ufanyikazi wa umeme katika kuwasha taa, jambo ambalo linatarajiwa kuwafundisha mambo ambayo yatakayo wawezesha watu wazima hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti mambo yote katika maarifa yanayopewa na mwalimu wao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa katika maarifa wanayopewa na mwalimu wao, jambo ambalo litawawezasha watu wazima hao kuweza kutatua changamoto zitakazojitokeza kwenye jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima wakiwa darasani wakiendelea kuwasikiliza walimu wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanajipatia katika maarifa mengi ambayo wanapatiwa na walimu hao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima wanawake wakiendelea kupatiwa semina, itakayowawezesha wanawake hao kujifunza namna mbalimbali na njia za kuweza kujikomboa kiuchumi, lakini pia kuweza kutatua changamoto zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mwalimu wao huyo; anayetarajiwa kuwafikisha watu wazima hao katika lengo lao la kuweza kujifunza mambo mbalimabli yatakayowezesha kutatua changamoto zinazosibu jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu na umakini mkubwa ili kuhakikisha wanapata maarifa mbalimbali yatayowawezesha kutatua changamoto zinazojitokeza katika jamii zao.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya asili, wakiendelea kujifunza namna mbalimbali ya sanaa hii ya ushonaji itakayotarajiwa kuwawezesha wanawake hao kuweza kujikwamua kiuchumi.

Mwanamke akiwa katika mmoja ya maduka ya vitabu, akiendelea kuchagua vitabu kwa umakini mkubwa kulingana na mapenzi ya aina ya vitabu anavyovipendelea yeye kusoma. Jambo la kusoma vitabu ni njia nyepesi na rahisi zaidi inayomuwezesha mtu kukusanya taarifa za vizazi tofautitofauti.

Ili kuhakikisha watoto wanakuwa kiakili na kuweza kutimiza malengo yao, lakini pia kuimarika kimwili ni lazima kuwaruhusu watoto waweze kucheza. Eneo hili linalopatikana katika moja sehemu zilizoandaliwa mahususi, kwa ajili ya kuendesha malezi na kuwafundisha watoto limetengwa ili watoto waweze kucheza.

Watoto waliosajiliwa katika kituo hichi kinachojishughulisha na shughuli ya kulea pamoja na kufundisha watoto mambo mbalimbali, wakiwa katika sehemu maalumu walioandaliwa ili watoto waweze kujifunza michezo mbalimbali, ili waweze kuimarika kiafya kiakili na kimwili kwa ujumla.

Sehemu maalumu iliyotengwa na kuandaliwa ili watoto waweze kuendesha shughuli za michezo mbalimbali, inayopatikana katika moja ya vituo maalumu vilivyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha zoezi la kulea watoto lakini pia kuwafundisha mambo mbalimbali.

Sehemu mahususi iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha malezi ya watoto na kuwafundisha mambo mbalimbali, ikiwa na uwanja ulioandaliwa vizuri kwa mazingira mazuri ili watoto waweze kucheza katika eneo hilo.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi akiwa darasani akiendelea kuwafudisha wanafunzi wake kwa njia ambayo itawawezesha wanafunzi hao kuweza kufahamu kwa urahisi na kutambua somo hilo la hisabati. Jambo ambalo linallweza kuwafanya wanafunzi hao waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya shule ya msingi yakoyozungukwa na bustani na vivuli anuwai vya miti na sehemu ya kuegesha magari, ili kuwapa watoto elimu muhimu inayotarajiwa kuwaongoza katika maisha yao hapo badae.

Majengo ya madarasa yanayopatikana katika moja ya shule za msingi, chini yakiwa yamezungukwa na bustani iliyopambwa kwa maua pamoja na nyasi fupi, zilizofyekwa vizuri ili kuwawezesha wanafunzi katika shule hiyo kuweza kujipatia elimu yao kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi nchini, akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia njia ambazo zitakazowawezesha wanafunzi wake kuweza kung'amua na kupata maarifa mbalimbali yatakayoweza kuwanyanyua kitaaluma.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi nchini akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia lugha ya kiingereza, somo la hisabati ili kuweza kuwajenga katika hayo mambo mawili yote kwa pamoja.

Watoto wana shuleni wanapewawa nafasi ya kushirikiana, kucheza, na kusaidiana ili kuweza kukua kiakili na kimwili. Mwalimu hufundisha hutumia vielelezo, hadithi, na picha ili wanafunzi waweze kuelewa kwa urahisi kupitia mafunzo kila siku tutajifunza maadili mema, lugha, kuhesabu, na namna ya kuheshimiana. Hivyo elimu ya msingi ndio uelezo bora wa maisha ya baadaye."

Mwanamke huyu ambaye ni mwalimu katika shule ya msingi, akiwa darasani akiendelea kuwafunsisha wanafunzi wake kwa naamna ambayo itawawezesha wanafunzi hao kuweza kumwelewa kwa urahisi na wepesi, ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao na kutimiza malengo yao hapo baadae.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi nchini, akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake, kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zitakazomuwezesha kufikisha maarifa mbalimbali wanayohitaji wanafunzi, ili kuweza kufanikisha na kufaulu mitihani yao.

Vile hufanikisha zoezi la kufundisha wanafunzi kwa urahisi zaidi, lakini pia kuhakikisha wanafunzi wanaelewa kwa urahisi vitabu mbalimbali. Vitabu hivyo vimeandaliwa kwa urahisi, ni kuweza kuvuta umakini na uelewa wa wanafunzi.

Sehemu ya shule ya msingi ikiwa imepambwa na mazingira yake yakiwa ni masafi yaliyoandaliwa vizuri mahususi kwa ajili ya kuwaruhusu wanafunzi kwenda kuendesha shughuli za kitaaluma katika eneo hilo ambalo ni safi na salama kwa ajili ya kufanya makazi na shughuli za kibinadamu.

Wanafunzi katika shule hiyo ya msingi wanapata uwezo wa kuzidhibiti siku za wiki katika lugha ya kiingereza wamebandikiwa ukutani majina ya siku hizi ili waweze kudhibiti na kuzitambua rahisi.

kitabu maalumu kilichoandaliwa ili kiweze kutumika katika shule za msingi, kitabu hichi kinatalajiwa kuwawezesha wanafunzi wa shule za msingi kuweza kufahamu na kutambua hisabati lakini pia kuweza kutambua picha na maneno ya kiingereza.

Shule ya msingi yenye mazingira yanayopendeza na kuvutia yaliyozungukwa na bustani pamoja na uoto wa asili, unaojumuisha miti ambayo imekuwa na kustawi vizuri, jambo ambalo linatarajiwa kuwawezesha wanafunzi katika shule hiyo kuweza kujipatia taaluma na elimu sahihi bila kupata vikwazo vya aina yoyote.

Chumba kikubwa cha darasa katika moja ya shule za msingi nchini kilichoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio mzuri, utakaowawezesha wanafunzi kujifunza na kupata maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kusonga mbele katika taaluma zao.

Chumba kikubwa cha maabara kilichoandaliwa mahususi ili kiweze kutumika kuendesha masomo kwa njia ya vitendo katika shule ya sekondari. njia hii ya elimu na ya ufundishaji ni nzuri inayowawezesha wanafunzi katika shule za sekondari kuweza kuyaelewa vizuri na kwa urahisi masomo ya sayansi.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwa ajili ya masomo kwa njia ya vitendo, katika shule za sekondari masomo hayo ya sayansi ni muhimu kwa ajili ya kwenda kupima uelewa wa wanafunzi, watakavyofundishwa kwa kutumia njia hii ya vitendo.

Wanafunzi katika moja ya shule za sekondari nchini wakiwa darasani wakiendelea na zoezi la kufanya mitihani inayotarajiwa mitihani hiyo kuwajenga kitaaluma na kuwakuza kiakili ili waweze kutimiza malengo yao.

Mwalimu wa somo la baiolojia katika moja ya shule za sekondari nchini, akiwa darasani akitumia njia nzuri na rahisi zaidi, itakayowawezesha wanafunzi wake kuweza kuelewa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu.

Mwanamke huyu ambae ni mwalimu katika moja ya shule za sekondari nchini, akiwa ofisini akiendelea na zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi ambao tayari wamekwisha yakusanya madaftar hayo na kuyaleta ofisini kwake, ili aweze kuyapitia na kusahihisha madaftari hayo.

Mwalimu katika moja ya shule za sekondari akiwa katika chumba kilichoandaliwa na kutumika kama maktaba, kikiwa na vitabu vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu, utakao wawezesha wanafunzi kuweza kuchagua vitabu kwa urahisi na wepesi kulingana na uhitaji wao wa vitabu hivyo.

Kitabu maalumu kilichoandaliwa mahususi ili kuweza kutumika na wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule za sekondari, kitabu hichi kimerahisishwa mno ili kuweza kumhamasishia mwanafunzi kuweza kujipatia maarifa yanayopatikana ndani ya kitabu hicho.

Mwalimu huyu wa kike katika shule ya sekondari akiwa ofisini kwake akiendelea kumuelekeza mwanafunzi huyu kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha mwanafunzi huyu anamuelewa vizuri na kwa urahisi na kisha kuweza kufanya vizuri kwenye masomo yake.

Eneo la shule ya sekondari likiwa na majengo yanayotumika kama mabweni. Huku kwa nje kukiwa kumeanikwa nguo mbalimbali za wanafunzi katika shule hiyo, ili wanafunzi hao waweze kuendesha shughuli zao za kitaaluma kwa wepesi na urahisi kwa kufanya maisha katika eneo la shule.

Wanafunzi katika moja ya shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare zao, wakiwa maktaba wakiendelea kutafuta vitabu vitakavyowawezesha kuweza kusoma vizuri na kuelewa kwa undani zaidi masomo yao ili kuweza kufaulu vizuri.

Eneo la madarasa laandaliwa mahususi kwa ajili yakuendesha vipindi katika moja ya shule za sekondari nchini, madarasa haya yanatarajiwa kuwafundishia wanafunzi watakaoweza kujikuza na kujiimarisha kitaaluma na kisha baadae kuweza kufikia malengo yao.

Bweni linalopatikana katika moja ya shule za sekondari nchini, likiwa na vitanda vilivyopangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu. Lakini pia, bweni hili likiwa limesafishwa ili kuweka mazingira haya kuwa masafi na salama.

Sehemu ya maabara inayopatikana katika moja ya shule za sekondari nchini, ikiendelea kutumika ili kuweza kuwawezesha wanafunzi hao wanaojishughulisha na elimu ya sekondari katika masomo ya sayansi, hasa kwenye la kemia, ili waweze kulielewa vizuri somo hilo.

Walimu katika shule ya sekondari wakiwa wamejumuika kuangalia na kulidhibiti zoezi la ufanyaji wa mitihani ya wanafunzi hao, ambao tayari wamekwisha kaa kwa mpangilio maaalumu wakiendelea kufanikisha zoezi hilo.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwaajili ya kuendeshe masomo kwa njia ya vitendo katika shule ya sekondari, masomo hayo ya sayansi kwa njia ya vitendo ni muhimu ili kuweza kupanua uelewa wa wanafunzi katika masomo hayo.

Eneo la chumba kikubwa kilichoandaliwa maalumu kwa ajili ya kuendesha shughuli za kitaaluma za kiteknlojia zaidi, kwa kutumia njia za kisasa katika shule za sekondari zinazo husisha matumizi ya kompyuta, ili kuwa jenga na kuwakuza wanafunzi hawa kiteknolojia.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya shule ya sekondari hii iliyojengwa vizuri na kupambwa na mazingira yake masafi, iliyoandaliwa ili kuweza kuwaruhusu wanafunzi hao waweze kujifunza kwa urahisi na wepesi na kuweza kupata maarifa yatakayotolewa na walimu wao bila kupata tabu na ugumu wa aina yeyote.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa wanayopatiwa na mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa utulivu mkubwa na umakini wa hali ya juu, huku wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao anaeendelea kuwafundisha mambo ambayo yatakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa makini mkufunzi wao anaendelea kuwapatia maarifa mbali mbali yatakayo wawezesha kuweza kutatua changamoto mbali mbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuweza kujipatia maarifa makubwa yatakayo wezesha kufikia malengo yao hapo badae.

Mkusanyiko wa wakufunzi mbalimbali wa chuo kikuu wakiendelea kupatiwa semina ya namna zitakazowawezesha kufikisha maarifa yao kwa wanafunzi wao kwa wepesi na urahisi, ili waweze kuelimika na wanafunzi hao kuweza kutimiza malengo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha anayadhibiti yale yote anayowapatia katika maarifa, yatakayowawezasha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa mkufunzi wao, anaendelea kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayoweza kuwawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitazozosibu jamii zao .

Wanafunzi wanaojishughulisha na elimu ya chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake; wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao, wakihusisha matumizi ya vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kama vile kompyuta zao binafsi pamoja na simu janja.

Wanafunzi wa chuo kikuu, ikijumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanadhibiti na wanajipatia maarifa yote wanayopewa na mkufunzi wao huyo.

Mkufunzi huyu wa kike akiwa mbele ya darasa akiendelea na kuwapatia wanafunzi wake ambao wanaendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa na utulivu wa elimu ya juu ili waweze kuyadhibiti yale yote anayowapatia.

Mkusanyiko wa vijana ambao ni wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini wakiwa darasani. Wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao, kwa umakini na utulivu mkubwa ili kuhakikisha anyaadhimiti maarifa kedekede anayomwagiwa na walimu wao.

Wadada hawa ambao ni wanafunzi katika chuo cha urembo, wakiendelea kufanya kwa njia ya vitendo jambo ambalo wamejifunza kwenye chuo hicho na taaluma yao wakiitumia kuweza kuhakikisha wanawapamba watu waweze kutokea katika muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Mkusanyiko wa wanafunzi katika vyuo vikuu mbalimbali wakiendelea kupatiwa semina. Inayotarajiwa kuwawezesha wakufunzi hao kuweza kwenda kufikisha maarifa kwa urahisi na wepesi kwa wanafunzi wao, bila kuwawekea ugumu wa aina yoyote.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea na zoezi la ufanyaji mitihani wakiwa wamekaa katika mpangilio maalum, ili waweze kufanya mitihani yao kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu wala ugumu wa aina yoyote.

Mkusanyiko wa wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini, wakiendelea kujadiliana masuala mbalimbali yatakayowawezesha kufahamu masomo yao hayo kwa undani zaidi kwa kutumia njia mbalimbali zitakazowawezesha kuweza kutatua changamoto zitakazoikumba jamii zao hapo baadae.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini wakiendelea kujadiliana wakihusisha matumizi ya kompyuta zao binafsi, jambo ambalo linalotarajiwa kuwarahisishia zoezi hilo ili wafahamu masomo yao hayo kwa wepesi na urahisi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiwa wanaendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini wa hari ya juu ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti maarifa yote anayowapatia mkufunzi huyu jambo ambalo linatalajiwa kuweza kuwawezesha kuweza kutatua changamoto zitakazo wasibu katika jamii zao hapo baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kuwasikiliza wakufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanajipatia maarifa mengi yanayotolewa na walimu wao hao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kabisa vinavyojumuisha simu janja pamoja na kompyuta binafsi ili kuweza kuhakikisha wanafahamu na kuelewa kwa undani zaidi masomo yao.

Wakufunzi katika chuo kikuu wakiendelea kueleweshana na kuwekeana mikakati mbalimbali itakayowarahisishia zoezi lao la ufundishaji litakalohakikiaha wanafunzi wao wanawaelewa kwa wepesi na urahisi zaidi ili waweze kufikia malengo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali muhimu yatakayowawezesha wanafunzi hao, kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao hapo katika maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujifunza kwa utulivu na kwa umakini mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa wanayopewa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa wanayopewa na mkufunzi wao hapo darasani, bila kuacha chochote na kuhakikisha wanafaulu vizuri.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao, wakitumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi vijavyojumuisha kompyuta binafsi na simu janja, ili kuweza kuhakikisha wanaelewa masomo hayo kwa undani zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, kwa ajili ya kujifunza namna mbalimbali za utendaji kazi wa vifaa vya kisasa na kiteknolojia, vinavyoweza kujiimarisha katika sekta hiyo muhimu, waweze kua mkombozi katika taifa la baadae.

Mkusanyiko wa vijana wa kike kwa wa kiume, ambao ni wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini, wakiendelea kujadiliana kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya kompyuta. Jambo ambalo litawafanya kuwa imara katika masomo yao hayo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta; njia ambayo inawawezesha wanafunzi hao kuweza kutafuta njia mbalimbali mtandaoni, zinazowawezesha kujifunza kwa undani zaidi taaluma yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiwa wamekaa kwenye mpangilio maalumu wakiendelea kufanya mitihani yao, jambo ambalo linatarajiwa kuwakuza na kuwanyanyua katika daraja zao za kitaalamu ili waweze kufukia malengo yao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini wakiendelea kujifunza kutumia njia ya majadiliano, jambo ambalo linatarajiwa kuwa rahisishia na kuweza kuwawezesha wanafunzi hao wameze kujifunza kwa wepesi na urahisi waweze kujipatia maarifa mbalimbali.

Wadada warembo ambao ni Wanafunzi katika chuo cha urembo wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa Mkufunzi wao anaeendelea kuwa elekeza matumizi mbali mbali na namna ya kumpamba mtu, ili aweze kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu mkubwa. Utakao wawezesha kuweza kudhibiti maharifa watakayopewa na mkufunzi wao. Yatakayo yawezesha kung'amua njia mbalimbali zitakazowawezesha kutatua matatizo yatakayo jitokeza kwenye jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia za kisasa, na vifaaa mbalimbali vya kiteknolojia, jambo amabo linatarajiwa kuwaimarisha na kuwakuza katika sekta hiyo ya kiteknolojia, ili waweze Kuja kuwa wakombozi katika taifa hapo baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao akiendelea kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa kwa undani masomo yao, jambo ambalo linatarajiwa kuwajenga na kuwaimarisha kitaaluma.

Mkusanyiko wa vijana wa chuo kikuu wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe pamoja na rangi ya bluu kwa mbali huku tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao ikiashiria furaha kubwa waliokuwa nayo kwa kuhitimisha masomo yao hayo.

Mkusanyiko wa vijana wa chuo kikuu, wakijumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kujadiliana kwa kutumia njia mbalimbali za kisasa na za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya kompyuta zao binafsi pamoja na simu janja, ili kuhakikisha wanayafafanua kwa undani zaidi masomo yao na kuyaelewa vizuri.

Vijana ambao ni wanafunzi katika chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa mkufunzi wao anayeendelea kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kutambua somo hilo na kutumia maarifa hayo kuweza kutatua changamoto mbalimbali.

Vijana ambao ni wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiendelea kujifunza namna mbalimbali za kurekebisha vifaa vya umeme kwa kutumia njia za kisasa na vifaa maalumu, jambo ambalo litawajenga na kuwaimarisha katika jambo hilo.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo jambo ambalo linatarajiwa kuwaimarisha kitaaluma na kuwawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza njia mbalimbali za utendaji kazi wa vifaa hivi za umeme, jambo ambalo linatarajia kuwawezesha kuweza kujua mashine zinazofanya kazi ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazohusiana na mambo hayo katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali jambo ambalo linatarajia kuwaimarisha kitaaluma na kuwawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazosibu jamii zao.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini. Akiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi na kuangalia utendaji kazi wa vifaa mbalimbali vya umeme. Jambo ambalo limwezesha kuweza kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii yake.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa kutumia njia mbalimbali na vifaa vya kisasa, vinavyomuwezesha kufahamu na kuyajua zaidi masomo yake hayo na kuyaelewa na kuweza kuyafanyia kazi kwa wepesi na urahisi.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wajiendelea kujifunza namna mbalimbali ya kuunda na kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, jambo ambalo linatarajiwa kuwafanya kuwa imara na kuwatengeneza na kuwajenga kitaaluma lakini pia kuwawezesha kuweza kujikwamua kiuchumi.

Vijana ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi na utulivu wa hali ya juu na umakini mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti maarifa yote wanayopatiwa na mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo jambo ambalo linatarajiwa kuimarisha na kuwafanya waje kuwa wataaluma wazuri kwenye fani hizo za ufundi.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo huku akisimamiwa na wakufunzi wake kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha mwanafunzi huyo anafanya vitu kwa usahihi kama vile ambavyo amelekezwa na wakufunzi wake.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Njia ambayo inatarajiwa kuwaimarisha wanafunzi hao kitaaluma na kuwajenga na kuwasaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kupitia vifaa mbalimbali vya kisasa, ili waweze kujirahisishia na kupata maarifa yanayotokana na ufundi wao huo, wanaousomea kwa wepesi na urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa na ukaribu wa mwalimu wao, ili waweze kuhakikisha wanadhibiti na kujipatia maarifa mbalimbali yanayotolewa na mwalimu wao huyo.

Vijana ambao ni wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kufanya mitihani mbalimbali, itakao wajenga na kuwaimarisha katika kazi hiyo ya ufundi ili waweze kuja kuwa mafundi imara na madhubuti kabisa.

Katika mafunzo ya ufundi stadi, wanafunzi hujifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza na ukarabati magari. Gari hili lililofunguliwa likiwa karakana na mafundi wanaoshirikiana kukagua na kubadilisha vipuri; mafunzo ya aina hii huwapa ujuzi wa mikono, kujenga umakini na kuwaandaa kwa kazi za kiufundi, zinazohitajika sana katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani na mwalimu wao akiendelea kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi, huku wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkubw aili kuhakikisha, anayathibiti yote katika maarifa anayowapatia mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Jambo ambalo linazidi kuwaimarisha kitaaluma na kuwafanya wawe madhubuti kabisa katika taaluma hiyo ya ufundi. Ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali alafu baadae.

Dada huyu ambaye ni mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, akiwa anaendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo, vinavyo husisha vifaa mbalimbali jambo ambalo litamuimarisha kitaaluma na kumwezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazo jitokeza katika jamii yake.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu. Wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, jambo ambalo wanatarajia kujipatia maarifa ambayo yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Kijana ambaye ni mwanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiendelea kujifunza utendaji kazi wa mashine hii na utarajiwa kurahisisha kazi katika kiwanda hiki cha uzalishaji, mwanafunzi huyo anatakiwa kujua utendaji kazi wa machine hii na kutumia ufundi atakaopata kutoka kwenye kiwanda hicho kuweza kurahisisha na kutusaidia kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii yake.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na taaluma yao; jambo ambalo linatarajiwa kuwapatia maarifa, yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazowasibu katika jamii zao.

Vijana wanaojishughulisha na shughuli ya kielimu katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, jambo ambalo litawaimarisha kitaaluma na kuwawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazozikumba jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wako darasani wakiendelea kujifunza kutumia njia ya vitendo, ambayo yanatarajiwa kuwaimarisha kitaaluma na kuwawezesha wanafunzi hao, kuweza kutokea changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, jambo ambalo linatarajiwa kuimarisha kitaaluma kuwawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza namna mbalimbali za kutumia vifaa vya kisasa na vya teknolojia, vinavyojumuisha kompyuta ambazo zimeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwafundishia zoezi hilo.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakisikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa, huku mkufunzi hao akiendelea kuwafundisha mambo ambayo yatawawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo ili waweze kujipatia uzoefu na kujua utendaji kazi wa vifaa mbalimbali, jambo ambalo linawafanya wanafunzi hao kuwa imara na kuweza kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii zao apo baadae.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi, jambo ambalo litawakuza kitaaluma na kuwafanya waweze kupata maarifa mbalimbali yatakaowawezesha kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku wakiendelea kupatiwa uzoefu wa maisha yanavyoendelea katika uhalisia wake nje na ndani ya uwanja wa masomo ili waweze kujipatia uzoefu wa kazi.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mwanafunzi huyo kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii yake.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini akijishughulisha na shughuli za ufundi wa magari, akiendelea kuangalia mfumo wa gari ulivyotengenezwa, jambo litamuwezesha kufahamu zaidi jambo hilo na kisha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazohusiana na magari.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiwa darasani wakiendele kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali. Jambo ambalo linatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Vijana ambao ni wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini. Wakiwa darasani wakiendelea kujifunza watu njia ya vitendo. Jambo ambalo linatarajiwa kuimarisha na kuwafanya wawe vizuri kwenye taaluma yao hiyo. Kisha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza kwenye jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia za vitendo jambo ambalo linaweza kuwakuza na kuimarisha kitaaluma yao, hiyo iliwaweze kufikia malengo na kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Vijana wanaojishughulisha na shughuli za ufundi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Mafunzo yanayotarajiwa kuwafanya kuwa mafundi mahiri kabisa na kuweza kutatua changamoto zitazoweza kukumba jamii zao.